Hii ni meno ya mtu kabla na baada ya matibabu ya meno. Sehemu ya juu ya picha inaonyesha meno yaliyo na tatizo. Inaonekana kuwa ikona pengo kubwa katika meno mawili ya juu na ya katikati. Meno mengine yanaweza kuonekana kuwa na rangi isiyo sawa au chafu kidogo.

Picha inaonesha picha ya X-ray ya meno inayotazamwa kwenye skrini ya kompyuta. Kuna mtu anayeonyesha sehemu flani ya picha hio kwa kidole chake. Picha ya X-ray inaonyesha muundo wa meno taya na sehemu za metali, ambazo zinaweza kua matibabu ya meno kama vile kujazwa ama kupandikizwa meno bandia.

Hawa ni vijana wawili ambao wanaonekana wanamsaidia mwanamke ambaye anapatiwa msaada wa dharura kutokea kwa mfuriko wa maji. Pale mandhari ya nyuma tunaona watu ambao wamesimama pembeni wakingojea kusafirishwa kupitia kwa ile maji ambayo inaonekana imefurika pia. Na hapa pia huyu mwanamke anaonekana ameumia na ameshikiliwa na vijana hawa wawili.

Picha hii inaonyesha kundi la watu waliovaa mavazi ya kazi yenye rangi ya machungwa na nyeupe wakitembea katika eneo lenye uchafu mwingi. Ardhi inaonekana kuwa na taka zilizotusambaa huku maji machafu yakiwa yamejaa katika sehemu fulani. Yawezekana watu hawa ni wafanyikazi wa usafi au maafisa wa mazingira waliokuja kuangalia hali ya usafi au kupanga hatua za kusafisha eneo hilo.

Hii ni eneo kubwa lililojazwa na taka nyingi, hasa plastiki na aina zingine za taka ngumu. Taka hizo zimezagaa ardhini na kufunika sehemu kubwa ya eneo hilo, hali inayoashiria uchafu mkubwa wa mazingira. Kuna miti michache mikavu na isiyo na majani ambayo inaonekana kama imehadhiriwa nauchafu au ukame. Mandhari ya nyuma inaonyesha mingi na majengo mbalimbali.

Picha inaonyesha pipa la takataka la rangi nyeusi ambalo limejaa kupita kiasi, huku taka zikiwa zimejaa juu na zingine zikiwa zimeanguka chini. Kati ya taka hizo kuna vikombe vya kahawa vya karatasi, chupa za plastiki na glasi mifuko na plastiki, na masanduku za chakula cha haraka. Pipa hilo lipo karibu na ukuta wa matofali ya kahawia, na mlango mweupe na karibu nalo kuna mmea mdogo.

Huu ni mkusanyiko wa vyakula mbalimbali vilivyopangwa kwa uzuri juu ya uso wa rangi ya kijivu, inaonekana kama meza au ubao. Vyakula hivyo vinaonekana kuwa ni sehemu ya lishe bora na vyenye virutubisho vingi. Kuna aina mbalimbali za matunda kama vile machungwa yaliyokatwa vipande, zabibu, kiwi, stroberi, tufaha, mapapai yaliyokatwa na passion fruit .

Hiki ni kifaa cha kuwapima wagonjwa pressure na kuna muuguzi pale yuwajaribu kupima wagonjwa ambao wako kwenye wodi na kuna pale mama ambaye ako na mtoto pia mdogo, amelazwa.

Picha yaonyesha viti vya magurudumu viwili na kitanda cha hospitali vilivyowekwa nje karibu na jengo lenye kuta za mawe. Viti vya gurudumu vinaonekana kuwa vya chuma na ngozi vikiwa vimeegezwa upande wa ukuta. Kitanda cha hospitali kimeonekana kuwa na alama za kutu; kikionyesha kuwa ni cha zamani au kimetumiwa kwa muda mrefu.

Huyu ni mtoto mchanga akiwa mikonono mwa mamake akipewa chango ya matone mdomoni na mhudumu wa afya. Chanjo hii inaonekana kuwa ya polio ambayo hutolewa kwa njia ya matone kwa watoto wadogo ili kuwakinga na ugonjwa huu hatari. Mama wa mtoto anaonekana kuwa makini na mwenye upendo akimshikilia mtoto kwa upole wakati chanjo anapewa.

Huyu ni mtoto mchanga aliyelazwa hospitalini. Mtoto huyo amelazwa juu ya blanketi jeupe, na anaonekana kuwa katika hali ya uangalizi wa karibu. Amewekwa vifaa vya kusaidia kupima hali yake ya kiafya, ikiwa ni pamoja na bomba la oksijeni puani, na vifaa vingine kwenye mikono yake kama vile, mishipa ya sindano na kipimo cha joto.

Hapa tunaona umuhimu wa usafi wa mikono kwa kutumia maji na sabuni kama njia muhimu ya kuzuia magonjwa. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi labda ni sinki la nje au la ndani na ukuta nyuma unaonekana kuwa rangi hafifu. Kuna pia bakuli la sabuni au sabuni inayotiwa kwa vipande vidogo iliyowekwa karibu na bomba.

Huu ni mchezaji wa mpira wa vikapu anayeonekana kua ameanguka na akajeruhiwa kwenye mguu wake ameushikilia hapo akingoja kusaidiwa na pale mandhari ya nyuma kuna wachezaji wengine ambao wanaonekana kama wanakimbia kumsaidia ama kumpa msaada.

Picha inaonyesha mwanariadha amelala chini uwanjani, akionekana kuwa na maumivu kwenye mguu wake wa kulia. Mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya anamshika mguu wake na kumsaidia kwa matibabu au kunyoosha misuli. Wanariadha anashikilia kichwa chake kwa mkono mmoja akionyesha maumivu au huzuni. Mandhari ya nyuma inaonyesha uwanja wa mchezo, na watu wengine waliovaa viatu vya mchezo.

Huu ni mchezaji wa kandanda ambaye anaonekana kuwa kipa akiwa amelala chini huku akiwa amejikunja kwa maumivu. Inaonekana mumia wakati wa mchezo labda baada ya kugongana na mchezaji mwingine au kuanguka vibaya. Anavaa sare ya kijani kibichi na glovu, ishara kuwa yeye ni golikipa.

Hii ni mmea wa tumbaku ukiwa umekua vizuri kwenye shamba, majani yake ni makubwa ya kijani kibichi na yanaonekana yakiwa na afya. Katika sehemu ya juu ya mmea kuna maua madogo na matunda ya tumbaku yanayo anza kutokea.

Mti huu huu unatumika kutengeneza dawa za kienyeji na mti huu unaitwa parachichi wenye matawi yenye majani mengi ya kijani kibichi. Kwenye matawi hayo, kuna maparachichi mengi yanayoning'inia yakionekana kuwa bado mabichi na kwa kuwa hayajaiva. Mti huu unaonekana kuwa mkubwa na wenye afya nzuri na umejaa tunda kwenye wingi.